Mtu mmoja anaonekana akifanya kazi ya kupanga ndizi. Ndizi zwnyewe zimeiva na ni nyingi. Zinaonekana kupata ile rangi ya manjano, ya kuonyesha ziko tayari.

Kuna zizi hapa ambayo imeundwa kwa mbao na mabati. Ndani mna ng'ombe mmoja ambaye anakula. Pia kuna mitungi miwili ipo hapo kando.

Hili ni shamba kubwa. Limejaa mimea ambayo ni ndizi. Kuna mtu ambaye anaonekana shambani. Ako na vifaa tofauti spesheli, ambavyo vinapima mambo spesheli kuhusiana na shamba hili.

Hii ni sehemu yenye takataka nyingi kunaonekana vyakula na makaratasi mengi, pia kuna ng'ombe wanne ambao wanajitafutia lishe mahali hapa.

Hizi ni chupa ambazo ziko na maziwa ,yanatoka kwenye chuchu za ng'ombe ,ambao wanakamuliwa na mashini spesheli ya kukamua ng'ombe.

Pikipiki hii imebeba mitungi ya maziwa, pia kuna magari mingine kwenye barabara hii, naona lori na pia gari dogo ambazo zinaenda pande tofauti tofauti.

Hapa ni shambani. Kuna mimea ya mahindi. Mimea hii imeathirika sana na wadudu. Majani yake yanaonekana kana kwamba yameliwa na kuharibiwa na wadudu hawa.

Hapa ni shambani. Kuna mimea mingi ya ndizi. Kuna watu watatu. Wanaume wawili na mwanamke mmoja. Kuna ndizi ambazo zimekwisha vunwa.

Haya ni mandhari ya ukulima. Kuna mimea ya ndizi iliyopandwa hapa. Pande moja, ndizi ziko tayari. Pande nyingine bado hazijakua tayari.

Mandhari haya ni ya ukulima kuna sehemu ambayo inaonekana imelimwa ni ya rangi ya hudhurungi pia kuna mimea kama vile ndizi na mahindi. Juu tunaona mawingu.

Mandhari haya ni ya ukulima wa ng'ombe, kuna ndama kadhaa wako zizini, wamengawanywa kulingana na ukubwa wao .Zizi lina matope na maji mengi.

Hapa ni sokoni. Kuna wanawake kadhaa wanaonekana. Pia kuna ndizi ambazo zimewekelewa kwenye meza zinaonekana. Kuna zile ambazo zimeiva huku zingine hazijaiva vizuri. Mama mmoja anashughulikia ndizi zake na kuzipanga kwa utaratibu.

Hapa kuna watu watatu, wawili ni wanaume huku mmoja ambaye ameketi kwenye kiti ni mwanamke. Wote wamevalia kabuti nyeupe na viatu vya mvua vyeupe. Kuna jiko ambalo liko na sufuria spesheli.

Naona ng'ombe aliyefungwa miguu yake ya nyuma huku amesimama. Pia kuna mwanamke aliyechuchumaa chini yake. Anaonekana akiwa na furaha huku amejifunga leso. Pia anamkamua ng'ombe huyu.

Ng'ombe yuko zizini amefungwa kamba kwenye mdomo wake, kwenye chuchu zake kumetiwa mashini spesheli ya kuwakamua ng'ombe.

Ng'ombe wa rangi ya nyeusi na mweupe, anakula chakula kwenye zizi. Miguu yake ya nyuma imefungwa huku kwenye chuchu ameekwa mashine ya kukamua maziwa.

Namwona ng'ombe amefungwa miguu yake ya nyuma huku amesimama. Chini yake kuna mama ambaye ameelekeza ndoo kwenye matiti huku anamkamua kumtoa maziwa.

Huyu ni ng'ombe. Ng'ombe huyu si wa kawaida. Anaonekana kudhoofika kiafya kweli kweli. Ngozi yake imechanika huku ikiwa na vidonda vingi.

Hapa ni sokoni. Kuna aina nyingi ya matunda, ikiwemo ndizi. Ndizi ambazo zimeiva na zingine bado hazijaiva. Pia kwa umbali kunaonekana, bidhaa kama vitunguu.

Hapa naona watu wawili. Mmoja ni mwendeshaji wa pikipiki. Pikipiki imesimamishwa huku inapakiwa maziwa kwa mitungi. Mmoja anayamwaga maziwa kwenye mitungi hiyo.

Hili ni zizi la ng'ombe. Kuna ng'ombe mmoja ambaye ni wa rangi ya nyeusi na nyeupe. Pia kuna mtu mmoja aliyevalia kabuti ya manjano huku amebeba kibofu mgongoni. Anamnyunyuzia ng'ombe dawa.

Haya ni mandhari wa ukulima. Kuna ng'ombe wawili wanaonekana hapa. Mmoja amefungwa miguu yake ya nyuma. Kuna mtu aliyechuchumaa chini. Anamkamua ng'ombe huyu.

Huyu ni muuza ndizi. Muuza ndizi huyu ni mwanamke ameketi chini huku amening'inia kreti. Mbele ya kreti kuna ndizi ambazo zinauzwa.

Huku ni shambani. Kuna mwanaume mmoja yuko ndani. Amezingirwa na mimea ya mahindi. Mahindi haya yanaonekana kuwa tayari. Ameshika moja na kuinua juu.

Huu ni ukulima wa ufugaji ng'ombe. Kuna ng'ombe wengi sana kwenye zizi hizi. Watu kadhaa wanatembea huku wakitazama ng'ombe hawa.

Hapa ni maabarani, kuna mtu mmoja aliyevalia mavazi spesheli ambayo ni kabuti nyeupe na kofia kichwani ameshika kemikali mbili ambazo anazichanganya.

Mandhari haya ni ya ukulima. Jamaa mmoja anaonekana kuinama huku ameshika jembe amekwisha tayari lima na kupanda migomba kadhaa ya ndizi.

Kuna lori kubwa ambalo linaonekana ni la kubeba maziwa. Pia kuna mtu ambaye amekuja na pikipiki, anapakua mitungi miwili ya maziwa.

Manthari haya ni ya kiukulima. Kuna ngombe wawili ambao wamelala chini. Wanaonekana kuwa na afya sana. Pia kuna nyasi ambayo inaonekana kuwa na afya pia.

Haya ni mazingira ya ukulima. Kuna mwanamume mmoja aliyevaa viatu vya mvua amesimama karibu na mlingoti. Nyuma yake kuna shamba kubwa la ndizi. Pia kuna ndizi zilizovunwa zimewekwa hapo chini.

Mandhari haya , ni ya ukulima wa ng'ombe , kuna ng'ombe wawili ambao wako zizini. Pia kuna watu wawili wanonekana wote wanamshughulikia kumwosha ng'ombe mmoja.

Hili ni zizi. Kuna ng'ombe watano ambao wanaonekana. Kuna mtu pia amesimama ndani. Pia kuna chakula cha ng'ombe kilichokauka hapo kando yake.

Hili ni shamba la mahindi. Mahindi yenyewe yamekua lakini pia yana magugu. Yanaonekana kuwa yenye afya tele. Eneo lenyewe linaonekana kuwa na baridi.

Hapa naona ng'ombe wengi, wako kwenye zizi huku wanapewa chakula na mtu mmoja. Ng'ombe hawa wanaonekana wako na afya nzuri sana. Kuna weupe na kuna weusi.

Mwanamke mmoja amesimama shambani. Nyuma yake kuna migomba mirefu ya ndizi pia kunaonekana nyumba ambayo imeundwa kwa matope.

Haya ni mazingira ya kiukulima yanahusikana na maziwa. Kuna maziwa kwenye mitungi ambayo yanatolewa kutoka kwenye lori. Mtu mmoja anayamwaga kwenye tangi ndogo.

Mandhari haya ni ya ukulima, kuna shamba la ndizi hapa. Kuna mtu ambaye amesimama huku ameshika ndizi. Pia kuna mti ambao umeshikilia ndizi iliyokuwa tayari.

Haya ni mazingira ya kiukulima. Kuna mwanamke mmoja ambaye amevaa aproni. Mgongoni amebeba mtungi wa dawa. Anaonekana kuwanyunyizia ng'ombe dawa hii.

Zizi la kisasa la ng'ombe. Kuna ng'ombe kadhaa ambao wanaonekana hapa. Pia kuna mwanamke ambaye ameshika maji huku anaosha ng'ombe hawa.

Shamba la ndizi ambazo kuna baadhi zishavunwa tayari. Kuna mwanamke ambaye anazipakia kwenye boksi. Mwanamke anaonekana akiwa na furaha.